Hii ni bima ya uhakikishaji wa usalama wa magari ya kibinafsi, ya kuhakikisha kwamba mnunuzi hataenda hasara kutokana na uharibikaji wowote au wizi au kupotea kwa magari haya.